Mikono iliyovalia shati jeupe mmoja ukiwa umevalia saa umeshikilia kifaa kilicho wekwa kwenye nywele za mwanadada aliye keti kwenye kiti cheupe.

Mwalimu aliyevaa nguo nyeupe na samawati na barakoa usoni, yupo kando ya wanafunzi waliovaa nguo ya samawati, walioketi juu ya madawati yenye rangi ya kijani.

Mikono ya daktari iliyovalia kinga nyeupe imeishikilia mikono za mgonjwa aliye na madoadoa meupe mikononi akiwa anaangaliwa ili kupata huduma.

Sanduku lidogo lenye rangi nyeupe, kijani kibichi na samawati iliyoandikwa maneno yaliyokuwa na rangi nyeusi ipo kando ya kichupa kidogo kenye rangi ya hudhurungi.

Masanduku madogo ya dawa za aina tofauti, zipo juu ya eneo lililo leupe huku chupa moja ya dawa hizo nyeusi, ikiwa nje ikiwa na maandishi nyeusi.

Daktari ameshikilia vifaa viwili vyeupe kwa mikono akiwa anamuhudumia mwanamke aliyevalia koti leusi na nguo ya rangi nyeupe.

Watoto wadogo wa jinsia ya kike na kiume wamevaa nguo za rangi tofauti tofauti kama vile nyeusi, udhurungi, nyeupe na samawati wana nawa mikono katika konteina iliyopigwa rangi ya nyekundu.

Madaktari wamevaa nguo ya rangi ya samawati huku wamevaa barakoa na miwani machoni mwao. Wanamshughulikia mgonjwa aliyelala kando yao.

Madaktari watatu mmoja akiwa amevalia kinga nyeupe mkononi anamhudumia mama aliyeketi akiwa ameinua mikono yake juu karibu na sikio lake.

Chupa zenye rangi ya nyeupe, zimewekwa maandishi yenye rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu, nyeupe, samawati na kijani kibichi.

Mzee aliyevalia koti leupe lililo na kalamu ya rangi ya samawati mfukoni kifuani ameshikilia sanduku dogo lililofunguliwa.

Chupa ndogo yenye rangi ya nyeupe, imeandikwa maandishi yenye rangi tofauti kama vile nyeusi na nyeupe na maandishi hayo yapo katika lugha ya Kiingereza.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wamevalia nguo za rangi tofauti tofauti kama vile samawati nyeupe, njano na kijani kibichi wamesimama kando ya mwanamke aliyebeba mtoto mchanga.

Sanduku dogo la dawa limeandikwa maandishi ya rangi tofauti yanayoelezea kuhusu dawa hizi. Mfano wa dawa hizi zimetolewa zina rangi ya kijani kibichi.

Kuna miti yenye rangi ya kijani kibichi. Kando yake kuna gari aina ya matatu, ambapo kuna watu wa jinsia ya kike waliovaa nguo nyeupe, na wamevalia barakoa midomoni, na mikononi mwao wamevaa kinga za mikono.

Wanawake waliovaa nguo nyeupe yenye maandishi ya kijani kibichi, wanatabasamu huku wakiwa wameshikilia kifaa kieupe mkononi mwao, na nyuma yao kuna ubao wenye rangi ya nyeusi, na iliyoandikwa kwa chaki yenye rangi nyeupe.

Kuna mkono ambao umevaa glavu ya rangi ya samawati, ambao umeshikilia kifaa ambacho kinatumika kung'oa jino katika mtu aliyepanua mdomo wake, kuashiria kwamba anapokea matibabu.

Kontena hii ndogo ina rangi ya nyeupe. Imechorwa maneno yenye lugha ya kiingereza kwa rangi tofauti kama vile nyekundu, nyeusi, nyeupe na kijani kibichi.

Chupa ya dawa yenye rangi nyeupe imewekwa juu ya meza. Ina maandishi ya rangi tofauti yanayoelezea zaidi kuhusu dawa hii.

Watu wa jinsia mbili, ya kike na ya kiume, wapo katika jengo hili. Ambapo wale wa jinsia ya kike wamevaa nguo nyeupe na barakoa, huku wa jinsia ya kiume akiwa amevaa nguo ya rangi ya kijani kibichi.

Sanduku dogo la dawa lina mchoro wa rangi tofauti na maandishi ya rangi tofauti yanayoelezea zaidi kuhusu dawa hizi. Sampuli ya dawa zilizowekwa kwenye meza nyeupe zina rangi tofauti.

Wahudumu wa afya waliovalia mavazi meupe na kinga za rangi ya samawati. Mmoja amebeba mtungi ulio na bidhaa iliyo ya maji ndani iliyo ya rangi ya samawati huku akiwa anamimina bidhaa hiyo kwenye viti vilivyo mbele yake.

Watu wa jinsia mbili, ya kike na kiume wamevaa nguo ya rangi tofauti tofauti. Wa jinsia ya kiume amevaa nguo nyeupe na miwani huku ameshikilia sindano mikononi mwake.

Meza ina rangi ya hudhurungi, kuna kisanduku kidogo kwenye rangi ya nyeupe na maandishi yaliyo na rangi ya kijani kibichi na samawati. Kuna kontena ndogo iliyowekwa dawa ya maji ndani yake.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe. Kuna mwanamke na watoto wakiwa wamevaa nguo za rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe na nyeusi. Kando yao kuna mitungi ya rangi ya kijani kibichi, nyeupe na njano.

Miti ina rangi ya kijani kibichi. Kuna maji yaliyofurika yanayopita kando ya majumba yenye rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe na nyeusi. Kuna nyasi za rangi ya kijani kibichi kando ya maji hayo.

Watu wa jinsia mbili ya kike na ya kiume waliovaa nguo za rangi tofauti tofauti kama vile, nyeupe, hudhurungi, wamesimama kando ya mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda.

Miti ina rangi ya kijani kibichi. Kuna mtu amevalia nguoa za kazi za rangi ya samawati, kijani, nyekundu, nyeupe na nyeusi huku mkononi mwake ameshikilia kifaa kinachotoa moshi.

Mtu wa jinsia ya kiume aliyevaa nguo nyeupe yenye madoadoa meusi. Ameshikilia mashine yenye rangi ya nyeupe na samawati iliyokuwa kando ya mtoto mchanga aliyevalishwa nguo yenye rangi ya nyekundu na nyeupe.

Wahudumu wa afya wawili waliovalia barakoa mmoja akiwa amevalia miwani. Wamevalia kofia za rangi tofauti wanamhudumia mgonjwa.

Jengo nyeupe limewekewa vitambaa vyenye rangi ya nyeupe na samawati. Watu wa jinsia ya kike, wamevaa nguo ya rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe na samawati.

Anga ina rangi ya samawati na hudhurungi. Kuna watu wa jinsia ya kike na kiume waliovaa nguo za rangi tofauti tofauti kama vile; nyeupe, nyeusi, kijani, nyekundu na kadhalika.

Watu wa jinsia ya kike, waliovaa barakoa usoni mwao, huku mmoja amevalia kofia nyeusi kichwani mwake, na nguo yenye rangi tofauti tofauti kama vile kijani, nyeupe, nyeusi na njano, wananawa mikono kwenye tanki yenye rangi nyeusi.

Watu wa jinsia ya kike, wamevaa nguo za rangi tofauti tofauti kama vile, nyeupe, nyekundu na kofia nyekundu. Huku mmoja amevalia miwani, ambaye anampa dawa wa mtoto mchanga.

Anga ina rangi ya nyeupe, huku kuna gari lililopinduka katika maji yenye rangi ya hudhurungi yaliyofurika. Watu waliovaa mavazi ya rangi tofauti tofauti wanapita katika maji hayo yaliyofurika.

Mgonjwa aliyevalia barakoa akiwa amelazwa kwenye kitanda cha rangi nyekundu amevalia mavazi ya rangi tofauti huku mhudumu aliyeshikilia mguu wake mmoja amevalia koti leupe.

Watu wa jinsia mbili ya kike na ya kiume. Wa kike ana nywele nyeusi na amevalia vazi nyeupe huku wa kiume amevalia barakoa yenye rangi ya samawati na vazi nyeupe.

Sanduku lidogo lenye rangi tofauti tofauti, kama vile, samawati, njano na nyeupe, imeandikwa maandishi ya Kiingereza yaliyo na rangi ya samawati.

Anga imetanda mawingu meupe. Watu wengi waliovalia mavazi ya rangi tofauti wamesimama katika eneo lililobomoka au kuchomeka.

Sanduku yenye rangi nyeupe, samawati, njano na kijani kibichi, lipo kando ya vichupa venye madawa yenye rangi tofauti tofauti.

Watu wa jinsia ya kike, nywele zao zina rangi nyeusi. Wamevalia barakoa yenye rangi ya samawati. Wameshikilia mtoto mchanga aliyevalishwa nguo nyeupe na nyekundu.

Watu wa jinsia ya kike waliovaa nguo ya rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu na nyeupe, wako na kofia yenye rangi ya nyekundu, huku wamevalia miwani wakiwa wameshikilia mtoto mchanga.

Chupa ndogo nne, zilizo na rangi tofautitofauti kama vile njano, samawati, nyeupe, na nyeusi, yaliyo na maandishi yaliyoandikwa kwa rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu na nyeusi yamefunikwa na vifuniko vya rangi tofauti.

Eneo lililo na mchanga wa rangi ya hudhurungi lina ngamia aliyelala akiwa na nguo zilizofungashwa kwenye mgongo wa ngamia.

Watu wa jinsia ya kike wapo katika jengo hili, ambapo mmoja amevaa nguo ya samawati, huku ameshikilia kalamu akiwa anatabasamu.

Kuna watu wawili ambao wamevaa nguo ya samawati, huku mmoja ameekelea mikono katika mashine yenye rangi ya samawati na nyeupe. Kando kuna kiti kieupe ambacho kiko kando ya kabati nyeupe.

Watu wawili waliovalia barakoa wakiwa wameshikilia mitungi mirefu. Mmoja amevalia nguo ya rangi tofauti. Wamesimama nje ya jengo.

Watu wa jinsia mbili ya ya kike na kiume, wamevaa nguo zenye rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, nyekundu, na nyeusi. Huku wamevalia miwani pamoja na barakoa yenye rangi ya samawati.

Watu wa jinsia mbili ya kike na kiume waliyovaa nguo zenye rangi tofauti tofauti kama vile nyeusi, nyeupe, njano na wamevalia barakoa nyeupe huku mikononi wameshikila karatasi zilizokuwa na maandishi meusi.

Mtu mwenye jinsia ya kiume aliyevaa barakoa ya samawati na nguo nyeusi , ananawa mkono kwenye mtungi wa rangi ya samawati na nyekundu.

Chupa ndogo iliyofunikwa na kifuniko cha waridi limeandikwa maandishi ya rangi tofauti tofauti kama vile nyeusi, samawati na nyekundu.

Watu wa jinsia ya kike, waliovaa nguo za rangi tofauti tofauti kama vile samawati na ki nyeupe, wamevaa barakoa yenye rangi ya samawati na miwani.

Watu wawili wa jinsia ya kiume waliovaa nguo za rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe na nyeusi na samawati, wanafukuza wadudu aina ya nzige.